Muundo wa madafu umepangwa kwa uangalifu. Baadhi ya nazi zimechanwa nusu zikifichua rangi yao ya kijani iliokolea huku ncha zao zikiwa nyeupe. Nyingine bado hazijachanwa rangi ya kahawia iliokoea inaonekana kwenye sehemu ya chini ya chache.

Mwanaume aliyevalia shati jeupe, jeans na buti ndefu nyeupe, amesimama karibu na ng'ombe, aliyefungwa kwa mnyororo wa rangi ya nyeusi na nyeupe katika eneo la kufugia.

Mchanga mpana uliyotawaliwa na mizizi mikavu ya miti iliyokauka, mbele zaidi maji ya kijani yanaonekana na kwa mbali kuna mstari mnene wa mti.

Hii ni soko la samaki ambapo wanawake wengi wamekusanyika wakinunua nakuuza. Tunaweza kuona samaki wa aina mbalimbali wamepangwa ardhini na kwenye meza. Mama mmoja amevaa nguo za dhahabu na kitambaa cha kichwa cha dhahabu akiwa na miwani.

Pwani yenye mchanga mpana ikiwa na minazi na miguu mikubwa yenye mashine manene. Anga lina mawingu au linaonekana jeupe kabisa, upande wa kushoto jengo jeupe limesimama huku nyuma yake kukiwa na mimea minene yenye majani mabichi.

Umbo la ndizi mbichi limeanda kwenye mti. Majani mapana ya kijani ya mmea wa ndizi yamefika.. Udongo umejaa majani makavu na matawi.

Meza iliyofunikwa na kitambaa cha bluu na nyeupe, imejaa vyakula mbalimbali vikiwemo mishikaki ya nyama na samaki, viazi vilivyo chomwa, chapati na saladi. Chupa ya kinywaji chekundu imewekwa miongoni mwazo. Muuzaji ameketi nyuma ya meza.

Mwanamke amepiga magoti chini ya ng'ombe wa kahawia akimkama maziwa yanayotiririka huku yamefanya povu ndani ya ndoo ya buluu. Ametulia.

Mtaalamu wa maabara akifanya kazi katika chumba cha utafiti. Mtu huyu amevaa koti nyeupe ya kisayansi na anashughulikia vipimo vya maji au vioevu vingine. Tunaweza kuona vikombe vingi vya plastiki vimepangwa mezani na kifaa cha kupima kinacho tumiwa.

Michakato mbalimbali ya nyama iliyochomwa imepangwa kwa safu, ina rangi nyekundu iliyokolea ya manjano na ya kahawia, baadhi ya chakula kingine kimepangwa nyuma.

Kiasi kikubwa cha magugu ya baharini kimelala ufukweni. Nyasi hizi za bahari zenye rangi ya kahawia na kijani kibichi zimetanda kwenye mchanga mweupe na baadhi zimekusanyika katika marundo madogo. Mawimbi meupe ya bahari yanaonekana kwa mbali.

Hili ni soko lenye vyakula vya bahari mbalimbali. 𝑇𝑢𝑛𝑎𝑤𝑒𝑧𝑎 kuona kamba za nyekundu zilizopikwa, kaa mkubwa na aina nyingi za chaza vimepangwa, kwenye meza na za fedha. Sufuria kubwa zimejaa kome na vinavyotumika kupika vyakula vya bahari. Mazingira ni ya soko la ndani lenye taa za umeme, na rangi za kijani.

Meza ya kijani ina milo miwili; samosa mbili zilizokaangwa na vipande viwili vya limau na vipande viwili vya mandazi ya rangi ya dhahabu. Karibu navyo kikombe kimoja cha chai kimefungwa na kimekaa karibu na kifuniko cha rangi ya kahawia.

Mkono wa mtu mweusi unashikilia nyama choma tano zilizochomwa kwenye vijiti zikiwa zimetulia juu ya makaa. Karibu kuna kipande kingine cha nyama kilichokaa kwenye majan. Gazeti limewekwa chini ya nyama hizo.

Boti la mbao limeegeshwa kwenye Nchi kavu likitazamana na msitu mnene wa kijani kibichi. Anga lina mawingu meusi na baadhi ya miti ya minazi inaonakena Kwa mbali.

Mvuvi amevaa nguo ya blue anasimama nyuma ya meza iliyojaa samaki wapya waliopangwa juu ya gazeti. Ndoo ya kijani kibichi na vikombe vidogo viko karibu naye, soko linaonekana likiwa na shughuli.

Mtu anachoma vitu vyenye umbo la mviringo kwenye sufuria kubwa yenye mafuta yanayochemuka. Kulia kikapu kimejaa vitafunwa vya rangi ya dhahabu, kushoto kuna vyakula vingine vilivyokaangwa. Chini sehemu imejaa maji ikionyesha mazingira yenye unyevunyevu.

Safu ya mandazi yaliyookwa yenye rangi ya dhahabu yamepangwa kwenye sahani nyeupe ndefu. Yana umbo la pembe tatu, rangi yake ikiwa nyepesi juu na nyeusi chini. Uso wa mawe yenye madoa meusi na meupe yanapatikana chini ya sahani.

Safu ya vyakula vya kuchoma hasa mishikaki vimewekwa kwenye onyesho kubwa. Zina rangi mbalimbali ikiwa ni pamoja na nyekundu iliyokolea, nyeupe na kahawia. Kando yake mikate tambarare imepangwa kwa rundo. Kwa nyuma chupa na vyombo vingine vinaonekana.

Ndani ya banda la wanyama. Ng'ombe kadhaa wamelala kwenye nyasi kavu, mwingine amesimama mbali akila nyasi. Madirisha madogo yamewekwa juu ya ukuta yakiruhusu mwanga hafifu kuingia.

Mimea mingi yenye majani makubwa na madogo baadhi yakiwa na mitirizi ya manjano, inakuwa kwa wingi. Taa nyeupe ya bustani imeekwa karibu na miti. Ardhi ina udongo na majani yaliyo kauka.

Soko la samaki lenye shughuli nyingi linaonyesha aina mbalimbali za dagaa na samaki walionyakuliwa wapya kwenye masanduku meupe. Nyuma yake boti nyingi za uvuvi zimeegeshwa kwenye maji na majengo ya bandari yanaonekana mbali.

Mlo wa wali mweupe na samaki uliyoandaliwa kiasili umewekwa kwenye sahani nyeupe , kipande cha samaki kimekaa juu ya wali kikiwa kimefunikwa na mchuzi mzito wa rangi ya machungwa.

Nazi changa iliomenywa imefunguliwa ikionyesha maji yake meupe na nyama nyeupe ndani. Sehemu ya juu imefunguka kama kifuniko ikining'inia kando.

Mtu amevaa koti jeupe na kofia anahamisha maziwa kutoka chombo kikubwa cha chuma kuenda kwenye mashini yakusingika. Nyuma mwanaume mwingine amesimama karibu na gari la kubeba mizigo. Vyombo vingi vya chuma vya kuhifandhia maziwa vimeegeshwa nyuma yake.

Mandhari ya hoteli ya kifahari, iliyozungukwa na mitende mirefu na mimea mingine ya kijani kibichi, ikiwa na bwawa la kuogelea na viti vya kupumzikia. Chini la anga la mawingu.

Sahani tatu za chakula zimepangwa mezani. 𝑀oja ina chipsi za njano, nyingine ina mishikaki ya nyama iliyokaangwa na ya tatu ina kamba zenye rangi ya machungwa zilizopikwa.

Pwani yenye miti ya minazi mirefu imezungukwa na vibanda viwili vya mbao na mabati. Nyavu za uvuvi zimetundikwa kwenye miundo ya miti ilio wazi na chupa tupu imelala kwenye mchanga mweupe.

Wanaume watatu, wawili wakiwa wamesimama karibu na jiko na mmoja nyuma kidogo. Wanashughulika na nyama choma zimewekwa kwenye vijiti, yaani mishikaki na kuwekelewa kwenye sinia kubwa. Karibu na sinia kuna bakuli la mchuzi mwekundu, nyuma yao kuna mahema na majengo ya mjini.

Samaki wengi wakiwemo walio na rangi nyekundu na fedha wamepangwa juu ya meza nyeupe. Nyuma yao kundi kubwa la watu limekusanyika baadhi wakiuza na wengine wakinunua. Wanawake kadhaa wamevaa nguo za rangi angavu.

Lango kubwa la chuma liko mbele, nyuma yake pikipiki mbili zimebeba mikebe ya kuhifadhia maziwa. Watu wawili wamezikaribia, nyumba ya rangi la warindi inaonekana kushoto na geti jeusi kulia. Ardhi imejaa udongo na changarawe.

Wapishi wawili wanatayarisha chakula kwenye sherehe ya nje. Mwaname mmoja mwenye ndevu amevaa fulana nyeusi. Anashikilia pweza aliyechomwa juu ya meza iliyojaa vyombo vya kupikia na saladi. Nyuma yake, wengine wamevalia fulana nyekundu wanatumia jiko. Hema nyeupe na buluu imetandikwa kando yao.

Njia ya mawe ya rangi ya kahawia inapita katikati ya miti mirefu yenye majani mingi inayotengeneza kivuli kirefu barabarani. Nyasi za kijani kibichi zinafunika pande zote. Jengo jeupe linaonekana kwa mbali.

Meza imepabwa kwa aina mbali mbali za chakula cha kiamsha kinywa ikiwemo maandazi, sambusa na kitoweo cha parachichi. Vikombe vya kahawa au chai viko mezani na mbali kidogo kuna bakuli la nafaka, mtu mmoja ameketi akisubiri kuanza kula.

Watu kadhaa wamekusanyika kwenye soko la chakula wakisimama mbele ya meza iliyojaa vyakula mbalimbali. Mwan𝑎ume mmoja amevalia kofia nyekundu na shati la njano akihudumia wateja. Kwenye meza kuna mishikaki ya nyama, vyakula vya baharini na michuzi. Wanawake wanne wanatazama vyakula hivyo.

Boti kadhaa zilizoharibika zimetapakaa kwenye ufukwe wenye mchanga mweupe. 𝐵aadhi zimegeuzwa chini na nyingine zimevunjika vipande vipande. Nyuma yao kuna vibanda kadhaa vya nyasi na miti ya minazi.

Uteuzi wa sahani mbili za chakula zikiwa zimewekwa kwenye meza ya kijani. Ya mbele inajumuisha wali vipande vya nyama, viazi na michuzi miwili. Pia ina vipande viwili vya mkate wa duara na vipande vya vitunguu vilivyokatwa, ingine iliyowekwa nyuma pia ina wali na mchuzi.

Mahindi mawili yaliyochomwa yamelala kwenye majani ya mahindi kwenye sahani nyeupe. Mtu ameshika kipande kilichochomwa. Karibu nazo kuna vipande vya mihogo. Kwa nyuma viazi vitamu vimepangwa kwenye jichoma.

Mkulima amevaa shati la buluu na suruali nyeusi akishikilia rundo la ndizi mbichi. Anaonekana kusimama katikati ya mashamba ya migomba. Majani makubwa ya kijani kibichi ya migomba yanaoekana.

Bustani pana ya hoteli yenye nyasi kijani kibichi na mitende mingi, njia ya mawe inaelekea kwenye bwawa la kuogelea ambalo limezungukwa na majengo yenye paa za nyasi na viti vya kupumzikia.

Miundo mingi ya viungo ya nafaka za rangi tofauti zikiuzwa sokoni. zikiwa zimepangwa kwenye mifuko mikubwa mieupe vyenye vijiko vya chuma vilivyo chomekwa.

Viboko wawili wanapumzika karibu na maji mmoja akiwa amezama nje na mwengine amelala ufukweni, miti mikubwa yenye vivuli vingi inawazunguka huku nyasi kijani kibichi zikienea chini ya anga safi.

Mlo kamili umepangwa kwenye sinia la mbao. Pweza wawili wa kukaanga wamepambwa kwa pilipili hoho nyekundu, wali uliotiwa mchuzi umewekwa katikati, kando yake nyama iliyokatwa na kachumbari yenye rangi mbalimbali imepangwa. Bakuli lenye mchuzi wa manjano na pilipili hoho lipo upande wa juu kushoto.

Mtu anakata kipande kikubwa cha nyama ya shawarma huku mkono yake ikitayarisha chakula kingine kwenye sinia kubwa ya chuma iliyojaa mboga zilizokatwa na viungo.

Watu watatu wako shambani wakiangalia rundo kubwa la ndizi mbichi zilizoelea kwenye majani ya migomba. Wawili wamesimama ilhali mmoja amepiga magoti akizichunguza.

Aina nyingi za samaki, kamba na vyakula vingine vya bahari vilivyopangwa juu ya barafu kwa ajili ya kuuza sokoni vikiwa na alama za bei zikiashiria gharama.

Hii ni soko la mitaa ambapo wauzaji wameketi chini wakiuza mazao ya kimboga. Tunaweza kuona ndizi nyingi za kijani zimepangwa mezani na ardhini .

Ndoo nyingi zimejaa viungo vya rangi tofauti. Baadhi zimefungwa na zingine ziko wazi zikionyesha unga wa rangi ya manjano, kahawia na kijani. Majina yameandikwa kwenye lebo za baadhi ya container .

Chakula cha mchana na kinywaji kwenye sahani ya chuma juu ya meza.

Migomba mirefu yenye majani mapana ya kijani kibichi imesimama wima, baadhi ya majani yakiwa yameanza kukauka. Miti mingine mingi inamea nyuma.

Chakula kimetayarishwa kwenye sahani nyeupe kikiwa na wali wa kahawia na nyama iliyopikwa. Ndizi iliyoiva, sambusa ndogo, nyanya na saladi ya vitunguu vimeongezwa kando. Viti vya mbao na meza vinaonekana nyuma.

Mtu amesimama karibu na mitungi mikubwa ya maziwa akionekana akijishughulisha na moja yao, nyuma yake lori kubwa la kusafirisha maziwa kutoka Mount Kenya Milk limesimama karibu na jengo dogo.

Sahani kubwa nyeupe imejaa nyama iliyochomwa kwenye vijiti vya chuma. Vipande vya nyama vimepangwa kwa wingi kwenye mshikaki na kuunda rundo kubwa. Nyuma sehemu ya uso wa meza inaonekana.

Sahani ya wali na kuku imewekwa mezani ikifuatana na kachumbari ya kabichi, glasi mbili za juisi ya machungwa zenye vinyaji zimesimama mbele ya sahani, kwa nyuma watu wameketi kwenye meza na viti.

Mpangilio wa kukaanga kwa kina na zinazoonekana kuwa kaimati zikitayarishwa kwa wakati mmoja kwenye karai kubwa moja nyeusi iliyo na mafuta. Kichujio kinatumika kudhibiti mchakato wa kukaanga.

Mtu aliye vaa kofia ya usalama na jacket nzito, akimwaga maziwa kutoka ndoo ya kijani kwenye mitungi mingine nyeupe iliyopangwa kwenye Lori nyekundu.